Mahali hapa pana daktari na wauguzi waliovalia glavu, koti za samawati, barakoa na kofia kichwani. Juu kuna mmoja aliyeshika taa na vifaa vinginevyo vinavyosaidia katika kazi hii.

Kiti hiki cha magurudumu kimetandikwa vitambaa vizito vya rangi ya samawati. Hutumika na watu walemavu ambao hawawezi kutembea. Hiki huwa cha muhimu sana katika maisha yao.

Mahali hapa pana watu watano waliosimama na kuvalia barakoa na kofia kichwani. Wawili wana sare za kijani, mmoja samawati, mwingine nyeupe. Mwanadada ameshika kitabu mkononi. Mbele kuna kitanda cha magurudumu.

Mzee aliye amekaa chini amevalia barakoa. Anadungwa shindano kwenye mkono wake wa kulia. Anaye mdunga shindano amevalia vazi jeupe na shati yenye rangi ya samawati na barakoa. Nyuma kuna begi kubwa yenye rangi ya kijivu.

Mtoto huyu mwenye nguo ya madoadoa ameshikwa mkononi akilishwa chakula na mama yake. Kwenye mkono ana sindano inayoweka dawa polepole. Kando kuna kikombe kilicho na maji.

Mwanaume mwenye asili ya Ulaya amevalia koti yenye mikono nusu na shati ya samawati anamshughulikia mtoto aliyesimama juu ya ratili. Nyuma kuna mwanamke aliyevalia shati ya njano na kufunga leso, shanga shingoni amembeba mtoto.

Mahali hapa pana mwanamke anayeonekana kuwa kwenye uchungu ameshuka nywele na kuvalia barakoa anadungwa sindano . Nyuma mtu amesimama na shati ya njano na begi nyeusi mgongoni. Hapa wanafanyiwa chanjo ili kuzuia kupata magonjwa kama vile korona.

Mahali hapa pana wanaume waliovalia suti, wameshika vitabu juu, wana barakoa. Kuna hema iliona vitambaa vya rangi kama vile nyekundu, nyeupe, samawati na kijani.

Mtoto huyu ambaye hajavalia shati anaonekana kudhoofika afya. Hii hutokana na kutokula chakula vyema, kutopata dawa za matibabu na pia ukosefu wa maji mwilini.

Mtu huyu aliyevalia miwani kubwa, barakoa, glavu zenye rangi ya samawati mkononi, koti nyeupe ni daktari. Hufanya kazi ya upasuaji. Ni vyema kujikinga vizuri unapofanya ili kuzuia kupata virusi ama kuambukiza.

Mahali hapa pana wauguzi watatu waliovalia kofia kichwani na barakoa. Mmoja aliyevalia glavu za samawati anamdunga shindano mtu aliyetoa shati kwenye bega.

Hii hapa, pana watu waliovalia koti refu nyeupe, wawili wamevalia barakoa. Mmoja amevalia glavu akiwa amesimama mbele ya mlango na ameshika karatasi mkononi.

Mahali hapa pana aina mbalimbali ya watu, mama mmoja aliyejifunga kitambaa kichwani na kumbeba mtoto mkononi, mzee aliyevalia suti. Nyuma kuna lori kubwa nyeupe iliyoandikwa mobile clinic .

Mahali hapa pana lori kubwa nyeupe iliyoandikwa Beyond Zero campaign na kuchorwa msalaba. Kando kuna watu, mmoja ameinama amevalia shati nyekundu na longi nyeusi. Kuna kiti na meza, kwa umbali kuna hema.

Mahali hapa pana hema kubwa nyeupe. Watu wamekaa ndani ya hema wengine wamevaa viakisi vya kijani. Kando kuna bano kubwa zilizoandikwa na kuchorwa, gari ambayo imeegeshwa.

Wanawake wawili wanaocheka, mmoja amevalia shati nyeupe, mwenzake amevalia nguo ya samawati na sweta nyeusi. Kando kuna lori iliyoandikwa beyond zero mobile clinic ambayo hutumika kufanya vipimo tofauti tofauti kwa watu ikizunguka kwenye kijiji.

Mahali hapa pana hema nyeupe. Watu wengi waliokaa kwenye viti na wengine kusimama uwanjani. Kuna miti mirefu na ukuta wa majani uliochongwa vizuri. Hapa panafanyiwa mambo ya kupima watu ili kujua afya yao.

Mahali hapa pana watu watatu, waliovalia barakoa. Wawili ni wanawake. Mwanamme mwenye asili ya ulaya, anampea ndoo mwanamke. Nyuma kuna bano kubwa lililoandikwa Detrex, Say no to Germs .

Wanadada watatu, wawili wamesimama pamoja, mmoja pekeake akiwa na longi nyeusi na nywele ndefu. Wamesimama kando ya hema kubwa iliyo na bano imeandikwa, Health Right Kenya.

Gari hili lililoandikwa beyond zero mobile clinic. Ni la rangi nyeupe na msalaba wa samawati. Kando kuna watu waliozunguka muunguzi aliyevalia aproni, anayeonekana akiwatibu.

Mahali hapa kuna watu watatu upande wa kulia na watu watatu upande wa kushoto. Mbele yao kuna lori yenye rangi nyeupe na laini samawati iliyo na chombo chenye rangi ya njano kwenye mlango. Walio mbele wameshika chombo hicho.

Lori hili ndefu lenye bano lililo kando na kuchorwa na kuandikwa jina, amref mobile clinic, lina magurudumu. Kwenye mlango kuna mtu aliyesimama na kuvalia barakoa.

Watu ambao ni wanawake na wanaume, wamesimama wakimsalimia mtu ambaye amevalia suti ya samawati na shati nyeupe, akitabasamu. Mama aliye kando yake ameshika kitu mkononi, akitabasamu, kwenye kichwa amevalia kitambaa nyeusi.

Mahali hapa pana watu walioketi kwenye viti. Juu ya meza kuna tarakilishi, chupa za maji na karatasi. Kwa ukuta kuna televisheni na picha zilizopangwa vizuri kwenye rafu.

Mahali hapa pana watu waliokaa kwenye viti vikubwa vyeusi. Meza ni ya rangi ya kahawia, juu kuna tarakilishi za chupa na maji. Kwa umbali kuna picha zilizo kwenye ukuta mweupe.

Chumba hiki kina watu wengi waliokaa kwenye meza yenye rangi ya njano. Juu kuna chupa za maji na vitabu na karatasi. Mmoja amesimama amevalia suti ya samawati ameshika kipaza sauti akizungumza.

Chumba hiki chenye sakafu ya kahawia kina viti vingi na watu waliovikalia. Mbele kuna meza refu iliyo na kitambaa nyekundu na nyeupe. Juu kuna chupa ya maji na maua.

Mahali hapa pana watu waliokaa kwa meza inayozunguka yenye rangi ya kahawia. Wamekalia viti vyeusi na kuvalia suti. Juu ya meza kuna vitabu na chupa za maji. Wanaonekana kuwa kwenye mkutano.

Mahali hapa pana watu waliokalia viti vikubwa vyeusi kando ya meza. Juu kuna tarakislishi na chupa za maji. Wanapotazama kuna televisheni kubwa. Mtu mmoja amesimama ameshika karatasi mkononi.

Chumba hiki kina watu wengi walio na barakoa na viti vikubwa vyeusi mbele mtu amevalia shati ya samawati ameshika kalamu mkononi na kitabu juu ya meza wanaonekana kuwa kwenye mkutano.

Mahali hapa pana meza refu iliyokaa watu waliotazamana wakiwa na vitabu juu ya meza, chupa za maji na vikombe vya chai. Wamekalia viti vikubwa vyeusi. Kwenye ukuta kuna picha na bendera ya Kenya.

Watu wawili walioketi chini mmoja ana nywele ndefu na koti nyeusi. Mwenzake ana nguo nyeupe wanatazama hadubini. Hutumika kuangalia vitu vidogo vidogo ambavyo hatuwezi ona kwa macho yetu makavu.

Mahali hapa pana wanadada anayetabasamu akiwa amevalia nguo yenye mistari. Kwenye ukuta kumeandikwa fine touch dental care, kwenye mlango kuna saa. Huyu ni karani ambaye mtu akifika hapa anamweleza jinsi anataka.

Mkono mwenye glavu ya samawati umeshika lens ambayo imewekwa mdomoni ili kuona meno vizuri. Ni muhimu kuzingatia afya ya meno yako ili kuepuka magonjwa yanayohusiana na meno.

Dakatri aliyevalia miwani, koti na glavu nyeupe ameshika vifaa vya meno akimchunguza mdomo wa mtoto aliyeinua kichwa chake juu. Ni muhimu kuchunguza hali yako ya afya ya mdomo.

Mtu huyu ametabsamu na kuonyesha meno zilizo nyeupe na safi. Ni muhimu kuzingatia afya ya mdomo kwa kupiga mswaki kila siku, asubuhi na jioni, na pia kutokula peremende ambazo husababisha uozaji na pia kupoteza rangi wa meno.

Mtoto ambaye amevalia sare ya shule amelala kwenye kiti akitazama juu akitabasamu. Muuguzi aliyevalia glavu na koti ya karatasi yenye ya rangi ya kijani anamtazama kwenye sikio.

Msichana mrembo aliyetabasamu na nywele nyeusi, ana meno nyeupe na zenye afya. Ni vyema kupiga mswaki asubuhi unapoamka na usiku unapolala ili kuzuia kuwa na magonjwa ya mdomo.

Mahali hapa pametandikwa na kupangwa gunia nyeupe na chupa za njano. Watu watatu wamevalia viagizi venye rangi nyekundu, moja amevalia kinyaza amesimama.

Mahali hapa kuna karatasi zilizopangwa chini, zenye rangi ya samawati, nyekundu na kahawia. Nyuma kuna watu wanne waliosimama. Nyumba zilizojengwa na mawe na mabati, milango na dirisha.

Mazingira haya yamefurika maji, nyumba zimeanguka na kuporomoka. Kuna watu ambao wanaonekana mmoja akiwa amevalia nguo ya waridi ameshika kijiti na kuinama.

Mahala hapa pana watu waliosimama, wamefunga leso na kuvalia shanga shingoni. Mbele yao kuna gunia zilizojaa mitungi midogo yenye rangi ya njano iliyo na mafuta.

Mhali hapa pana watu wengi waeili wamevalia viakisi vya kijani wengine nyekundu kuna gari ndefu ya mafuta iliyokando wanaokoa watu wanaoonekana kupata ajali.

Mahali hapa pamesimama watu wengi, wanaotazama gari nyeusi ambayo inatoa moshi na kuchomeka mbele. Mmoja, ameshika gari hiyo, amevalia kofia ana asili ya ulaya. Juu kuna chupa ya maji.

Mahali hapa pana maji mengi machafu yaliyofurika. Mtu aliyevalia nguo ya msalaba, yenye rangi nyekundu na nyeusi, amemshika mwanamke aliye na sweta na sketi. Kwa umbali watu wanatazama.

Mahali hapa pana watu waliovalia aproni, barakoa wameshika maji hewani. Mmoja ameinama amevalia sare za kijani akimfanyia mtu matibabu.

Mahali hapa pamesimama watu sita, watatu wamevalia viakisi vyenye rangi nyekundu mmoja wao akiwa ameshika blanketi akimpea mwingine akimsalimia. Nyuma kuna godoro nyingi sana.

Mahali hapa pamefurika maji watu wanatembea ndani ya maji moja ambaye amevalia longi enye rangi ya majungwa na sweta nyeusi anainama kwa umbali kuna wanne waliosimama moja akiwa amevalia kofia na sweta nyeupe.

Watu hawa watatu wamevaa viakisi vilivyochorwa msalaba. Wako kwenye maji yaliyofurika. Kuna miti tatu, kwa mti mmoja kuna mtu aliye hapo ambaye anasaidiwa.

Mahali hapa pamesimama watu wawili waliyoshika karatasi mkononi , moja amevalia nguo nyekundu longi nyeupe na viatu na kupepa begi, mwenzake amevalia shati ilionyekundu njano na mistari mweupe. Nyuma kuna bango zilizoandikwa maneno tofauti kama vile First Aid Competition, Hero .

Mtu huyu aliyesimama mbele ya gari ya zima moto amevalia mavazi ya kujikinga yenye viakisi. Mkononi ameshika chombo chenye rangi nyekundu, kwenye kichwa amevalia kofia ya chuma na miguuni amevaa viatu vyeusi.

Watu hawa wamesimama kwenye mafuriko. Kando kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati. Mtu mmoja amevalia nguo ya sawawti na longi nyekundu akiwa ameshika kijiti. Mwingine amemshika mwanamke aliyevalia koti ya waridi.

Mtu huyu aliyevalia surupwenye nyeupe na buti za mpira glavu mkononi ameshika mtungi wenye rangi ya machungwa akinyunyizia dawa kwenye mimea. Ni muhimu kwa sababu inaua mdudu ambazo huangamiza matawi.

Mahali hapa pana miti zilizonyauka, ardhi iliyokauka na nyumba iliyojengwa na nyasi na vitambaa. Kuna mtungi mwenye rangi ya njano na mawe chini. Mazingira haya yanaonekana kuwa na kiangazi.

Mahali hapa pana maji mengi sana yaliyofurika machafu. Kuna barabara ndefu, kando kuna miti na vichaka. Mafuriko kutokana na mvua nyingi ama kupasuka kwa mto.

Mahali hapa pana maji machafu yaliyofurika. Kuna watu wawili, mmoja amebeba kuni na mwingine ameshika kijiti. Kuna ukuta ulio na nyasi na nyumba za mabati. Kwa umbali kuna mtu mmoja anayeonekana.

Mahali hapa pana mahindi yaliyokauka na kunyauka. Mtu aliyevalia fulana nyeupe na longi anaangalia. Kwa umbali kuna kichaka. Hali hii husababishwa na ukosefu wa mvua.

Mahali hapa kuna takataka nyingi zilizomwagwa na miti iliyonyauka. Sehemu hii si nzuri kwa mazingira yetu kwa sababu husambaza aina tofauti, tofauti ya magonjwa ambayo huletwa kutokana na uchafu huu.

Pipa hili la takataka lililo ndefu na lenye rangi nyeusi limejaa na kuzidi. Kuna chupa, kuna karatasi, na kuna vikombe vya kahawa. Chini, kuna matawi yaliokauka na kuoza. Nyuma, kuna ukuta.

Chupa hii nyeupe ina sabuni iliyonusu yenye rangi ya samawati. Sabuni hutumika kunawa mikono ili kuua vijidudu. Kando kuna barakoa ambayo huvaliwa kwenye pua na mdomo ili kuzuia kushika magonjwa ya hewa.

Soko hii ina aina mbalimbali ya vyakula ambavyo ni matunda na mboga. Kuna karoti zilizo kwenye karatasi, kuna machungwa, kuna vitunguu, viazi, nyanya zilizo kwenye kreti na kabichi na kadhalika.

Mazingira haya yana manyumba ya gorofa; mengi yaliyo na dirisha na picha mbalimbali zilizochorwa na kuandikwa. Moja ambayo ina banner kubwa imeandikwa Executive Care Pharmaceuticals Chemist . Ni mahali ambapo huuzwa dawa za aina mbalimbali.

Mahali hapa pana sakafu ya miraba, kando kuna mauwa yalio pandwa na nyasi zilizo chongwa vyema. Mbele, kuna lango kubwa lililo andikwa karibu kwa jina la kimombo na kuchorwa picha ya mapu ya Afrika na kuandikwa Amref Health Care Africa . Hili ni kundi ambalo husaidia watu wakati washida kama vile kuleta chakula, kutibu wagonjwa.

Mahali ya papa na benchi refu ya mbao na kiti cha magurudumu kando chenye rangi nyeusi ambacho hutumika na walemavu ambao hawatembei kutoka mahali pamoja hadi pengine.

Mahali hapa pana televisheni kubwa iliyo na maandishi. Ukuta mfupi ulioandikwa Optica. Kwa umbali kuna viti vyeusi na chati kwenye ukuta. Hapa ni hospitali ya kupima macho.

Mahali hapa pana nyumba ndefu iliyopakwa rangi ya samawati, ina dirisha na balkoni. Chini kuna watu wawili, wamesimama kwenye lango kubwa la chuma. Mmoja amevalia shati, mwingine amevalia sweta nyeusi na shati nyeupe ndani.

Mahali hapa pana taa mbili kubwa zilizo kwenye paa. Chini kuna kitanda kilichotandikwa. Kando kuna vifaa tofauti tofauti. Chumba hiki hutumika kufanya upasuaji.

Mwanamke huyu amesimama akitabasamu, amevalia aproni ya samawati na kuweka simu kwenye mfuko. Nyuma kuna kitanda, pazia ilio kwenye chuma, madirisha. Juu ya sinki kuna kibuyu chenye rangi ya kijani.

Chuma hizi mbili hutumika na watu walioumia ama ulemavu wa miguu , moja huwekwa kwenye bega, nyingine hushikwa kwenye mkono. Kando kuna kiti chenye rangi nyeusi. Ukuta ni wa samawati.

Mahali hapa kuna viti viwili vya magurudumu ambavyo hutumika na watu wenye ulemavu wa kutembea. Mbele kuna meza mbili, moja ina magurudumu ambayo hubeba wagonjwa kutoka mahali pamoja hadi pengine. Kando kuna mimea iliyopandwa yenye rangi ya.

Chombo hiki chenye rangi nyeupe na maandishi kwenye skirini, hutumika kupima shinikizo ya damu kama ipo juu au chini, pia kuangalia oxigeni kwenye damu. Chombo hiki ni muhimu sana katika hopitali.

Pipa hizi mbili za taka taka moja yenye rangi ya samawati na nyingine ya rangi nyeupe hutumika kwenye choo za wanawake kutupa taka taka ambazo haziwezi rudiwa tena ama kutumika tena.

Mazingira haya yana wazee. Mmoja amevalia suti yenye rangi ya kijivu na tai ya kijani. Mwenzake amevalia suti yenye miraba. Kando kuna daktari aliyevalia koti nyeupe, miwani, na kushika karatasi.

Chumba hiki kina mama wawili waliovalia barakoa. Mmoja amefunga leso, mwingine ambaye ni muuguzi amevalia aproni ya njano. Meza imetandikwa kitambaa cha samawati. Kuna dirisha, na kwa umbali neti iliyofungwa kwa ukuta inaonekana.

Mahali hapa pana watu walio simama. Wanne wamevalia koti ndefu nyeupe, hawa ni madaktari ambao hutibu watu walio na magonjwa na pia kufanya upasuaji.

Mtu huyu aliyevalia shati nyekundu na long'i ya samawati anadungwa shindano na daktari ambaye amesimama. Kando kuna bano lililochorwa mtu aliye na barakoa.

Chumba hiki kina watu wawili waliovalia surupwenye nyeupe, glavu za samawati mkononi. Mmoja ameshika chombo. Kando kuna vitanda vilivyotandikwa vyema na dirisha. Mazingira haya hupatikana hospitali.

Mahali hapa pana watu wengi waliolala vitandani wakiwa wamejifunika vitambaa vyeupe. Waliosimama ni wauguzi ambao wanawashughulikia kwa kuwapatia dawa na kuangalia jinsi wanavyoendelea kiafya.

Chumba hiki kina dirisha kubwa na watu watatu ndani. Mmoja ameketi chini kwenye kiti nyeusi amevalia barakoa na koti nyeupe. Kando kuna mtungi ulio na mfereji na sinki. Kuna kiti chenye rangi ya samawati. Mtu mwingine ameketi kando ya meza.

Chumba hiki kina mwanamke aliye ndani amevalia nguo ya waridi akitazama kwenye dirisha, kuna mlango ulio na maandishi ambao ni wa rangi ya kahawia, juu ya meza kuna kitabu kikubwa na sanduku.

Muuguzi aliye valia shati nyeupe na sketi ya samawati ameinama akimdunga mtoto mdogo sindano aliye shikwa mkononi na mama yake. Kando kina mwanamke aliye beba karatasi ya zambarau.

Watu hawa waliovalia nguo tofautu tofauti kama vile nyeupe na nyekundu wameshika bano kubwa lililoandikwa dove mental health hospital nyuma mmoja ameinua chati ya njano mtu aliyesimama kando ameshika simu na kuvalia nguo nyeusi.

Watu watatu, wawili wanaume, mmoja mwanadada mwenye nguo nyekundu na nywele ndefu wameketi wanazungumza. kwenye meza kuna tarakilishi, dirisha ina pazia, ukuta umebandikwa chati zilizoandikwa.

Chupa hii ina tembe za dawa zenye rangi ya njano ,imeandikwa vitamin D3.Hii hupewa watu ambao wamekosa vitamini ndani ya mwili zao, ili kuimarisha afya yao.

Katoni hii iliyoandikwa Paracetamol Infusion IP ni ya dawa. Dawa hii hutumika sanasana kutibu au kupunguza uchungu kwenye mwili. Kando kuna chupa iliyo na dawa ndani na kufunikwa na karatasi.

Kartoni hii ndogo yenye rangi ya samawati imeandikwa Panadol Advance. Hii ni dawa ambayo hutumika kupunguza maumivu na joto. Hii unapewa katika hospitali ama kwenye kemia.

Katoni hii iliyoandikwa Vitamin E soft gelatin capsules ni ya dawa zilizo kando za rangi ya kijani. Hizi husaidia kupatia mwili nguvu na vitamini ambazo zimekosa mwilini.

Mahali hapa pana aina tofauti tofauti ya mipira ya kondomu. Hutumika kujikinga wakati wa kufanya ngono, na huvaliwa na wanaume ili kuzuia kupata magonjwa aina mbali mbali, kama vile kisonono.

Mtu aliyevalia miwani, stetheskopu shingoni, nguo ya samawati, ameshika kalamu mkono, akiashiria aliye kando yake jambo. Huyu ni daktari ama muuguzi.

Katoni hii ndogo ya samawati imeandikwa, trust. Hii huwa na kondomu ambazo hutumika wakati wa kufanya ngono. Huvaliwa na wanaume ili kuzuia kupata magonjwa aina mbalimbali.

Chumba hiki chenye sakafu ya samawati, kina watu wengi waliovalia barakoa, na sare zinazo fanana. Hii ni mahali ambapo watu hufanyiwa upasuaji. Hawa ni wauguzi.

Chombo hiki huitwa pedi la usafi. Hutumiwa na wanadada wanaovuja damu. Hii hutokea kila mwezi. Hiki chombo ni cha muhimu sana, kwa sababu huzuia damu kumwagika na kutokea kwenye nguo.

Mahali hapa pana mwanamke, aliyevalia shati na kofia, ameshika mtoto mkononi mwenye kofia nyeupe. Juu ya meza, kuna kitabu ilioko na kalamu na pia kunaonekana kuwa na watu wengine.

Mahali hapa kuna wanawake wawili mmoja ameketi na kuvalia sweta yenye tangi ya zambarau, aliyesimama amevalia shati nyeupe na kushika chombo mkononi, kando kuna kitanda kilicho na mtot aliyefungwa kitambaa cha waridi.

Katoni hii iliyochorwa picha ya mwanaume na mwanamke na kuandika, Life Guard, huitwa kondomu. Hutumika katika ngono ili kuzuia magonjwa, mimba, na mambo kadhalika. Ni muhimu sana kutumia kifaa hiki.

Mahali hapa pana watu wawili mmoja ameketi na kufunga leso kwenye mgongo na ni mwanamke ,mwanaume aliyesimama na kuvalia koti ndefu akimpima mkono ambaye ni muuguzi ,chumba hiki hutumika kufanya vipimo tofauti tofauti kwenye mgonjwa ili kutathmini aina ya tibabu atakayopewa.

Mahali hapa pana wanadada wawili. Mmoja amevalia sare nyekundu, barakoa, ameshuka nywele na kushika mfano wa mweno ambao anamuonyesha mwenzake na kalamu. Anatazama kwa makini akiwa na buibui.

Mahali hapa pana meza ya kahawia iliyo na kitabu na stethoskopu. Kando kuna dawa iliyo ndani ya carton ndogo, chupa iliyofunguliwa. Mtu aliyevalia koti nyeupe anaweka dawa kwenye bahasha ndogo.

Ndani ya hema hii iliyo na vitambaa vyekundu na samawati pana mwanamke aliyekalia kiti, ana sweta nyeusi, anapimwa mkono na daktari aliyesimama na kuvalia barakoa. Kwenye ukuta kuna picha zinazoonyesha hali ya afya ya titi la mwanamke.

Mahali hapa pana wanadada waliobeba watoto wengine begi wakitembea. Mmoja ana mwavuli na kufunga leso. Nyuma kuna miti mingi chini kuna nyasi

Muuguzi aliyevalia barakoa nyeupe anamdunga mtoto sindano anayelia kwa uchungu. Mama amemshika akimtazama. Chanjo ni muhimu katika afya ya mtoto kwasababu huzuia magonjwa aina mbalimbali mtoto anapoendelea kukuwa.

Mtoto mchanga aliyedungwa sindano mkononi, amelalia kitambaa na blanketi yenye rangi ya kahawia, kwa kitanda kilichotandikwa na kitambaa cheupe. Ameshikwa miguu na daktari aliyevalia glavu na fulana nyeusi.

Mahali hapa kuna watu na watoto wengi. Wanne wamevalia koti ndefu nyeupe na barakoa. Mmoja ameshika kipasa sauti. Kando kuna mama aliyebeba ndoo nyeupe akimsikiza. Nyuma yake kuna mwanadada mwenye shati nyekundu , na longi nyeusi.

Mtoto ameshika pedi la usafi mkono mmoja na mwingine paketi. Hutumika na wasichana wakati wanavuja damu ili kuzuia itoke nje ya nguo.

Mtu huyu aliyevalia shati ya samawati iliyoandikwa taraji, barakoa na glavu za kijani kwenye mkono ameshika kitambaa cha kahawia akipanguza vioo. Mkono mwingine umeshika chupa.

Mwanamke huyu mwenye shati ya waridi ya madoadoa anamdunga sindano mwanaume aliyeketi chini na kuvalia barakoa na shati ya miraba. Chanjo husaidia kuimarisha afya na kuzuia magonjwa mbalimbali.

Mahali hapa pana jengo lililoandikwa Boya water Project. Juu kuna tangi la maji. Mwanadada aliyevalia aproni anachota maji. Mtu aliye na shati nyeusi na barakoa ameshika mtungi akiwa amesimama.

Watu watatu wako kwenye kisima na mitungi. Mwanadada aliye valia rinda refu nyekundu na sweta nyeupe na buibui. Kwa umbali kuna nyumba zilizo na nyasi.

Watu wawili wamevalia glovu za samawati, koti nyeupe, barakoa na kofia zenye vioo usoni. Mmoja ameshika panya ,mwingine akiipea dawa. hawa wanafanya majaribio ili kujua kama dawa ni mzuri.

Hali ya hapa pana watu wanne waliovalia barakoa na koti nyeupe, mmoja ameshika kipaza sauti akizungumza. Kando kuna watoto na wamama waliosimama wakiwatazama na kuwasikiliza.

Mahali hapa pana mzee aliyeshika chuma mkononi akitabasamu, na mkono mwingine umeshikilia ukuta. Nyuma kuna milango za mabati kwenye chumba hicho. Kwa umbali kuna miti mingi.

Ndoo mbili ziko chini. Moja nyeupe ambayo ni ya kuweka takataka, nyingine ni ya kijani. Meza refu iliyoekelewa mtungi wa samawati. Kando kuna sabuni iliyo ndani ya chupa. Meza hiyo imeandikwa kwamba ni mahali pa kuosha mkono.

Mahali hapa kuna watu wawili , mmoja ni mwanamke aliyekunja sura kwa hisia za uchungu akishika mguu. Mwanaume ambaye anamsaidia amevalia nguo nyeusi. Kuna barabara na miti zinazoonekana.

Chombo hiki hutumika kufanyia mazoezi ili kupunguza uzito wa mwili na pia kusaidia kiafya. Mtu huketi kwenye kiti kilicho nyeusi na kushika chuma zilizo juu na kuzivuta mbele na nyuma.

Ndani ya nyuma hii, pana wanadada wawili walioketi kwenye kitanda. Mmoja amevalia rinda ya miraba, mwenzake ameshika kitabu mkononi, akimuonyesha. Mbele kuna televisheni. Kwa ukuta kuna nguo.

Mmea huu hutumika kama dawa ya kutibu magonjwa aina mbalimbali kama vile kisukari, ugonjwa wa damu na homa. Hutumika kwa kuchemsha kunywa maji yake.

Shamba hii imepandwa vitunguu maji na nyanya zilizo kwenye mti. Kwa umbali kuna ndizi. Shamba ni muhimu katika maisha yetu kwa maana hutupatia chakula ambayo ni yenye afya.